Watu wanne; wanaume wawili na wanawake wawili wakishirikiana karibu na kompyuta za mkononi na karatasi mezani, wakiwa wanajadili jambo fulani labda wakifanya kazi kwenye mradi au kujifunza kitu kipya pamoja. Mwanamke mmoja na mwanamume mmoja wanainama juu ya kompyuta ya mkono.

Elimu mtandaoni amabapo watu wadogo wanashiriki na komyuta ndogo na vitabu zilivyopangwa kwa rundo. Kuna ishara ya Wi-Fi juu ya kompyuta dogo ikionyesha muunganisho wa intaneti, watu hao wanaonekana kujiunza.

Darasani kuna ubao mweusi umeweza kwandikwa na chokaa nyeupe, umeegemea kwenye ukuta ambao umegawanyishwa mara mingi. Kuna watu wawili wote ni wavulana, wamevalia nguo ya samawati. Wako na nywele fupi, wameketi chini kwenye kiketi. Mikono yao iko juu ya meza huku wanatabasamu na kwangalia laptopu.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa ambavyo ni sehemu ya mabweni au malazi ya wanafunzi au wafanyikazi. Ikiwakilisha sehemu ya miundo mbinu ya malazi inayoonekana kua chumba cha kulala chenye nafasi nyingi ambacho kinaweza kua sehemu ya taasisi kama shule.

Mani ina rangi nyeupe kwenye ukuta imetengenezwa na simiti, yanakaa nzuri ndani vitanda vya chuma yako na juu chini. Godoro imekelewa na kutandikwa ni mingi sana. Pia kuna sanduku ya samawati kando. Chini ni nyekundu na safi, inaonekana wanafunzi ambao wanalala shuleni.

Gari aina ya basi na rangi ya samawati na kioo za glasi, chini ya miti kubwa ambayo inaleta kivuli na hewa safi. Mbele yake kuna nyumba nyeupe ambayo imetengenezwa kwa simiti na chuma. Kando kuna watu wa aina tofauti wanawake , wanaume, vijana ,wazee kwa watoto. Mmoja ni mlemavu amekusanyika huku akiwa amebeba kikombe juu kuonyesha ushindi.

Miti marefu yako kando ya barabara, matawi yakining'inia. Basi limesimama wanafunzi wamejaa ndani huku wakitoa kichwa nje ya dirisha na shati nyeupe. Walimu wao, wanaume kwa wanawake, wako chini, wamevalia koti nyeusi, mkono juu, wakiwasalimia na kuwapongeza.

Shule ya wanafunzi aina ya chuo kikuu imetengenezwa vizuri na simiti .Imepakwa rangi ya samawati nyeupe na nyekundu kwenye ukuta. Mlango ni ya chuma imeandikwa Kenyatta University mbele, yakona lami nyeusi imepambwa sana .Kuna watu wamesimama ndani wengine wanatembea.

Nyumba kubwa ya kusomea inameremeta, ukutani imepakwa rangi ya nyeupe. Mbao zimetengenezwa na kutengwa, wameweka kitabu ya aina tofauti. Mwanaume mtanashati amevalia nguo nyekundu, begi ya mgongoni, anatafuta daftari, akona ndevu na nywele mdogo. Akiwa amesimama peke yake katikati, kitu mkononi.

Nyumba nzuri kubwa imepakwa rangi iko na vitu mingi ndani vitanda ya mbao ya watoto ya kulalia watu wawili wameketi mama ana nywele ndefu nyeusi amevalia shati nyekundu saa mkononi mkono yao imeegemea mezani ambapo kuna kitabu anafunza mwanake huku wakiwa wanaangaliana

Mazingira ya elimu maalum ambapo, kuna watoto wawili wote wakiwa kwenye viti ya magurudumu, wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza kwenya meza, huku wanawake wawili wazima wanakuwa wakisimama na kusaidia watoto hao. Jambo linaloshiriki mazingira ya elimu maalum au tiba.

Nyumba kubwa imejengwa na simiti inakaa poa. Ina vitu vingi ndani za kutengenezea plastiki ili watoto wacheze. Jiko juu ya meza, watu wawili wamesimama, mwanamke ana nywele ndefu nyeusi, shati nyeupe na mwanamume kando yake.

Mtu mzima, mwalimu, au mtaalum akimsaidia mtoto mdogo katika shughuli ya kujifunza, au kuandika. Wote wawili wamejikita kwenye karatasi nyeupe huku mwalimu akionyesha kitu kwa kidole chake na mtoto akiwa ameshika kalamu na kuandika, au kuchora.

Darasani kuna mtu ameweza kuketi chini kwenye sketi nyeusi pia sketi lake. Anatabasamu huku anaangalia laptop . Mkono wake ukiwa juu ya meza ya kijani. Ana nywele ndefu. Ni msichana huku anaskia ngoma pekee. Ni mweupe sana.

Mwalimu mwanamke amesimama mbele ya darasa, ambalo imepakwa rangi ya machungwa, akiwa ameshika kitabu. kuna wanafunzi wengi, wavulana na wasichana, na mmoja wao ameinua mkono juu, akitaka kujibu swali. Wote wamevalia kitambaa mdomoni.

Mwalimu mwanamke anayevaa miwani akitabasamu na kuwasiliana na mwanafunzi mdogo wa kike kwa kutumia lugha ya ishara darasani. Nyuma yao kuna bango lenye nambari kuanzia sita hadi ishirini.

Nyumba kubwa nene inangaa na kumereremeta imepakwa rangi nyeupe imetengenezwa kwa simiti na chuma ina viketi vingi pia vioo. Kuna watu wawili ndani mwanamke na mtoto wanatabasamu kuonyesha uhusiano njema kati yao. anamfunza kuhesabu huku mkono ikiwa mdomoni.

Watoto wako ndani ya darasa yenye imepakwa vitu vingi na ambayo inapendeza. Miti na matawi pia imechorwa kwenye ukuta inaonekana wako na uhusiano njema wanatabasamu kwa busara msichana ameketi nyuma na kijana mbele ni mlemavu amekalia kiti nyekundu mbele yake kuna meza.

Mvulana mdogo mwenye down syndrome akicheza piano ndani ya chumba, labda shuleni au mahali pa tiba akiwa mwenye furaha akitabasamu na kutazama juu huku akitumia mikono yake kucheza kinada.

Wanaume wawili katika mazingira yao kama ya darasa au ofisi. Mmoja wao, mwenye nywele za dhahabu na shati ya samawati anatabasamu akitazama mbele. Mwingine anaonesha kuwa nyuma akimtazama yule wa kwanza. Kuna kompyuta ndogo mezani mbele yao.